Hili ni jengo la gorofa moja au mbili likiwa la paa ya rangi ya kahawia .Inaonekana kuwa na kuta za rangi za udongo na madirisha yenye vyuma vya usalama kuna nguzo chache. Kuna nguzo chache zinazounga mkono paa nje ya jengo. Ardhi mbele ya jengo inaonekana kuwa na changarawe au udongo na kuna mimea michache upande wa kulia .

NI jengo ndogo lililopakwa rangi mbalimbali na kuwa na michoro ya wanyama kama vile simba na pundamilia zikionyesha labda ni kituo cha kitalii au eneo la watoto. Kuna njia ndogo ya changarawe inayo ongeza kwenye jengo , mbele ya jengo kuna pustani ndogo yenye mimea iliyotunzwa vizuri.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa vijana wanashiriki katika shughuli ya nje inayofanana na mazoezi au michezo, watu wawili wa mbale wamevaa mavazi ya riadha mmoja wao akiwa na fulana ya buluu na mwingine ya giza, na wanaonekana kukimbia au kufanya mazoezi, nyuma yao kuna watu wengine wameketi kwenye viti wakishuhudia au wakipumzika.

Wapanda baiskeli wawili wakiwa katika baiskeli ya tandem, wote wawili wakiwa wamevalia mavazi ya Kenya yenye rangi za bendera nyeupe, nyekundu na kijani na kofia nyekundu za baiskeli.

Sehemu ya ukuta inaonekana ikiwa imepigwa picha kwa ukaribu. Ukuta una rangi ya kahawia isiyokolea, labda imejengwa kwa matofali au mbao na unaonyesha muundo wa wima, inaeza kuwa sehemu ya ndani au nje ya jengo.

Hivi ni vifaa viwili vya kuzimia moto. Moja nyekundu na jingine la machungwa, vilivyowekwa nyuma ya kreti ya chuma yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria, eneo la usalama la kuzima moto. Labda katika jengo au karakana.

Wachezaji wawili, au wanariadha ambao wanaonekana. Wachezaji wa mpira wa minguu, wamekatwa miguu, auu wanatumia magongo. Wote wamevalia jezi za rangi nyekundu na jani zenye neno Kenya mbele. Huku kwenye uwanja wa michezo, kwenye milingoti ya magoli na nyasi.

Huu ni ubao wa darasani, wenye chati za elimu na maelezo mbalimbali. Juu kuna chati zinazo onyesha herufi za alphabeti, zikiandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Na pia herufi za mwandiko wa kuunganisha. Chini ya chati hizo, kuna vibandiko vya mwezi kama oktoba, novemba. Pia kuna mandishi mengine kama homework na tarehe.

Ni jengo kubwa la ghorofa lenye usanifu wa kisasa. Ina paa la rangi nyekundu au kahawia iliyokoza na kuta za rangi ya kahawia dhahabu. Mbele ya jengo hilo, kuna eneo pana la nyasi safi ya kijani kibichi.

Ukurasa za Kitabu zinaonyesha picha tatu tofauti zinazoonekana kuwa mifano ya magari au vifaa vya usafiri. Picha ya kwanza juu inaonekana kuonyesha lori ka kubeba mizigo. Picha ya pili inaonyesha treni ya zamani yenye injini ya Moshi. Picha ya tatu inaonyesha baiskeli ikitoa mfano mwingine wa usafiri.

Hili ni eneo la kijani kibichi lenye nyasi zilizotuzwa vizuri. Linaonekana kama bustani au uwanja. Kuna bendera ya Kenya ikipepea kwenye mlingoti mrefu. Kwa nyuma ya bendera, kuna miti mrefu na jengo lenye rangi ya kahawia au udongo.

Mtu anayeonekana kuwa mwanamke ameketi kwenye mashua ndogo anaonekana akifanya kazi ya kutibithi masoko kutumia makaasia wawili mtu huyo amevaa fulana nyekundu na kofia nyuma yake kuna miti ya mikoko na maji mashua ina muundo mwembamba na mrefu ikiwa na viambatanisho viwili vya kuelea pande zake.

Kuna rundo vya vitabu vilivyopangwa vizuri, vitabu hivi vinaonekana kuwa na jalada ya rangi tofauti, baadhi zikiwa nyekundu na nyingine za kijani kibichi, huenda vikawa vitabu vya shuke au vitabu vya hadithi . Vimepangwa Kwa namna inayoashiria kuna vinatunza vizuri labda katika maktaba ndogo au chumba cha kusomea.

Hiki ni kikundi cha watu, wengi wao, wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazofanana. Wanatoa burudani au wamehusika katika sherehe fulani. Baadhi yao wanaonekana wakishika ala za mziki au vifaa vya kuonyesha vipaji.

Hii ni kompyuta nyeusi , imewekwa juu ya meza mbele ya skrini ya kompyuta hiyo kuna kibodi cha kompyuta . Picha hii inaoyesha vifaa vya kompyuta vilivyo wekwa kwenye meza labda katika ofisi, shule au nyumbani.

Wachezaji wa mpira wa miguu walemavu wanaonekana wakicheza ambapo mchezaji mmoja anatumia magonga na yuko mbali akijaribu kuthibiti mpira, mchezaji mwingine anaonekana akimfuata kwa nyuma wote wamevalia jezi ya timu moja rangi ya machungwa na mwingine njano na nyeupe.

Mchezo wa soka unaendelea wa watu walemavu. Kuna wachezaji wawili wanaonekana wakiwania mpira , mmoja amevaa jezi ya kijani, na mwingine jezi nyekundu, na kaptura nyeupe. Wote wanatumia bakora na kusimama na kusogea na wanatumia mguu mmoja kugongwa mpira.

Bango la kufundisha watoto kuhusu sana jinsi ya kusoma muda. Bango hilo lina maandhari nyekundu na lina saa kubwa Kati kati yenye namba ya saa zilizopangwa kwa rangi tofauti. Maneno kama o'clock , kwa tatu, half past na past yameandikwa kuzunguka saa yakionyesha Pana za muda.

Hiki ni kitabu cha shule. Kichwa cha kitabu kinaonekana kikiwa Longhorn Mentor de Ference na class four kimeandikwa juu yake ikionyesha ni kitabu cha kifaransa cha darasa la nne. Jalada la kitabu linaonyesha watoto wakicheza nje.

Mwanariadha wa kike mwenye asili ya kiafrika akiwa katika kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya mashindano ya riadha, amevalia jezi nyeusi lenye maandishi Kenya akionyesha kuwa anawakilisha Kenya, yuko kwenye wimbo wa riadha na Kwa nyuma kuna viwanja vya kuketi na watazamaji vya rangi vya bluu. Jua linaonekana kuangaza uwanjani.

Wanaume wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Inaonekana kama uwanja wa mpira, na mpira wa miguu inaonekana mbele yao. Wamevalia jezi zinazofanana zenye rangi ya nyeusi na nyekundu. Wengi wao wanaonekana kuwa na ulemavu.

Huyu ni Asiya Sururu Mohammed mwanamke anayetumia mguu bandia ameketi kwenye kiti cha mbao amevaa nguo nyekundu na suruari nyeusi na ameshika fimbo, mbele zake kibinafsi kama vile tarehe ya kuzaliwa agositi kumi mwaka wa 1990 na mahali alikotoka Mombasa Kenya.

Hii ni karatasi ya mtihani au kazi ya darasani iliyo na maswali na michoro. Maswali yanaonekana kuwa ya kiswahili na kingereza na yana maelekezo kama vile draw and colour the sun, moon and stars ; and why was the coat cut in half . Kuna pia maeneo ya kuandika jibu. Karatasi hiyo inaonekana kuwa imejazwa kwa kalamu.

Hii ni jengo la gorofa moja lenye mtindo wa kisasa na rangi nyeupe jengo hili lina madirisha marefu na milango ya mbao mbele ya jengo kuna bustani nzuri iliyotunzwa vizuri yenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vilivyo punguzwa baadhi ya miti mikubwa inaonekana nyuma ya jengo.

Hili ni jengo labda la kasisa lenye paa la rangi ya kahawia, nyekundu na kuta nyeupe, mbele ya jengo kuna eneo la wazi la udongo lenye baadhi ya mimea na miti. Miti mirefu inaonekana upande wa kushoto.

Wanamichezo wawili wanaonekana wakiwa uwanjani baada ya mbio. Mmoja wao anavaa fulana yenye maandishi ya Kenya na jina la Kimani na anaonekana akiwa na ulemavu wa macho.

Hi ni karatasi ya mtihani, iliyo na picha aina aimati, katika picha ya kwanza, kuna watoto wawili, wanao angalia kamera au kutabasamu, picha ya pili, watoto wadogo, wanachota maji, picha ya tatu, ni, ka, ka, kanyumba kadogo, ambapo, watu wamesimama ndani, picha hio ingine, ina, mtu kama daktari anaye wahudumia watoto.

Hiki ni karatasi ya mazoezi au jaribio la masomo labda Kwa watoto likiwa na maswali yenye namba tatu na nne kila swali lina picha za wanyama na mazoezi ya kuhesabu hau hesabu rahisi swali la kwanza lina picha za viumbe kama konokono au mdudu na la pili lina picha za mamba kuna namba za alama za hesabu kama vile kujumlisha na kutoa.

Hiki ni kitu cheusi chenye umbo la mstatili kinachoonekana kama kivurishi cha kuvuta ubao. Uso huo unaonekana kama benchi la mbao, meza au rafu. Maandhari ya nyuma ni ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Picha hii inaonekana rahisi na inazingatia kitu hicho kimoja.

Hii ni bustani au eneo la wazi la kijani kibichi. Katikati, kuna mti mrefu wenye matawi na majani mingi ukiwa umesimama wima. Chini na mti, kuna mimea mingi midogo na maua ya rangi ya manjano yaliyopandwa vizuri. Kuna pia, njia ndogo au eneo la kutembea.

Mmoja labda mwanamke ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kunyayua vyuma. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi na anaonekana akiwa ametulia. Nyuma yake kuna vyuma vya kunyayua vizito, ikionyesha kuwa yuko kwenye ukumbi wa mazoezi.